Mwanamke amevalia nguo za upasuaji za rangi ya bluu, kofia ya rangi ya bluu, barakoa ya rangi nyeupe na glovu ya rangi nyeupe, anaonekana akiwa amebeba jegi kwa mkono wake ya rangi ya kijani.

Mtu ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe ,ameshikilia chuma, ambayo imeekelewa kwa kichwa cha mwanamke, mwanamke huyo, amekunja uso, anaekelea kitambaa cha rangi nyekundu kwa mabega yake.

Chupa ya plastiki ya rangi ya kijani kibichi. Ina vidonge vya dawa ambavyo ni virutubisho vya Vitamin D3 , vimetengenezwa na kampuni ya Nature's Bounty, na vina vidonge sabini na viwili.

Vitanda vya hospitali vimetandikwa kutumia vitambaa vya rangi nyeupe. Vimepangwa kwa mistari tofauti na juu ya jumba hili, kuna televisheni ambayo zimewashwa.

Kundi la watu ambao wamevalia nguo za rangi tofauti limekusanyika kando ya barabara ambapo ajali imefanyika. Gari moja limebondeka kiasi kwamba sehemu ya mbele haiwezionekana vizuri.

Mtu mmoja amevalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano, glovu na kofia ya rangi nyeupe, barakoa ya rangi ya buluu. Kando yake kuna meza ambayo ina chupa mbili za plastiki za maji na vitu vingine.

Kibuyu aina ya plastiki Cha lita tano cha rangi nyeupe Chenye kifuniko cha rangi nyekundu imeekelewa juu ya sakafu . Kibuyu hicho kina dawa Safi ya epilepsy.

Wanaume watatu wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ya rangi ya buluu, kofia za rangi ya buluu na nyeupe, barakoa za rangi ya buluu na nyeupe, glavu za rangi ya nyeupe na wanaonekana wakishughulikia mgonjwa ambaye haonekani wazi.

Mwanamume, amelalia kitanda, ambacho kimetengenezwa kwa kutumia chuma na chandarua cha rangi nyekundu. Amevalia suruali ya rangi nyeusi, fulana ya rangi ya bluu, barakoa ya rangi ya bluu. Kando yake, kuna mtu ambaye amemshikilia mguu, ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo wazi. Wengine wameketi kwa viti vya plastiki vya rangi tofauti kama vile, kijani kibichi, pinki, buluu, huku wengine wakiwa wameketi kwa benchi.

Eneo wazi kutoka angani inaonekana likiwa limefurika na maji ya rangi ya kahawia. Kuna barabara katikati ya mimea ambayo inaonekana kama miti ya rangi ya kijani kibichi.

Sanduku ndogo ambalo lina chanjo ya suluha, mabucha na lubela limesimamishwa. Lina maandishi ya rangi ya buluu na nyeusi na limepakwa rangi nyeupe, nyekundu na pinki.

Mwanamume ambaye amevalia mavazi ya rangi ya bluu anamdunga mtoto shindano kwa mguu mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kama mlezi wake.

Chupa mbili ndogo za plastiki zenye vifuniko vya rangi nyeupe vina dawa za mitishamba. Kando ya chupa hizo kuna sabuni mbili ambazo zimekatwa ambazo pia ni za mitishamba.

Chupa za vioo ambazo vifuniko za plastiki za rangi ya bluu, zimeekelewa chini kwa sakafu. Zina chanjo ya surua, mabusha na rubella na zinaonekana kuwa hazijatumika.

Chupa ya rangi nyeupe ambayo ina virutubisho vya vitamin D imeekelewa chini. Kando ya chupa hiyo kuna vidonge vya tembe ambavyo ni vya rangi nyeupe.

Madaktari wawili wa meno, ambao wamevalia barakoa za rangi ya buluu na glovu za rangi nyeupe, wanamshughulikia mwanamke mmoja, ambaye amelala chini. Amevalia bibu ya rangi ya pinki.

Sanduku ndogo ambalo lina chanjo ya homa ya manjano limesimamishwa, kando ya sanduku hilo kuna chupa ambayo ina kifuniko cha plastiki cha rangi ya pinki ambayo imesimamishwa.

Mkono wa mtu ambaye amevalia fulana ya rangi nyekundu umeshikiliwa na mkono wa mtu mwingine tofauti. Mmoja anapakwa wino kwa kidole chake kidogo.

Watu wawili wameketi kwa viti za plastiki na wanaonekana wakiwa kwa mazungumzo mmoja wao ni mwanamke ambaye amebeba mtoto mchanga mkononi, kando yake kuna mwanamke mwenzake ambaye amevalia miwani barakoa ya rangi ya bluu na anaonekana kuwa daktari.

Watoto watatu wanaonekana wakitabasamu huku wanaonyesha mikono yao waefungua vinywa vyao na unaeza ona menoyao ya rangi nyeupe.

Ngamia wa rangi ya kahawia wamelala chini kwa sakafu. udo go huo ni wa rangi nyekundu na eneo hili linaonekana kuwa limekauka.

Mtu, ambaye amevalia suruali ya kaki na fulana ya rangi ya bluu yenye mistari ya rangi nyekundu, anafurusha nzige, ambao wametanda angani.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa kwa mazungumzo mmoja wao akiwa amevalia koti la maabala la rangi nyeupe, barakoa ya rangi ya buluu na ameshika simu mkononi. Mwingine ambaye yuko kando yake amevalia koti la rangi ya buluu iliyokolea.

Mwanamke mmoja amesimama kando ya mwanamume ambaye ameketi. Wote wawili wanaonekana kuwa madaktari wa meno. Kuna mgonjwa ambaye amelala chini na amepanua kinywa chake.

Mwanamke ambaye amesukwa nywele aina ya dredi amevalia barakoa mbili za rangi ya buluu, ameketi na anadungwa chanjo na muuguzi ambaye amevalia koti la maabala la rangi nyeupe.

Sanduku ambalo lina virutubisho la vitamin D3 zimesimamishwa kando ya chupa ambala lina virutubisho hivyo maandishi ambalo liko katika limeandikwa kwa rangi ya buluu na nyeusi.

Chupa ambayo ina chanjo ya suluha, mabusha na lubela imesimamishwa kando ya sindano ambayo haijatumika. Chupa hiyo ina kifuniko cha rangi ya buluu na imeandikwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi.

Wanawake wawili, ambao wamevalia barakoa za rangi ya buluu, koti za mahabara za rangi nyeupe, wanaonekana wakishona barakoa ambazo zimewekwa kando yao. Mwanamke mmoja amevalia miwani.

Kundi la watu ambao wanaonekana kama wauguzi wamekusanyika nje ya jumba kilichojengwa na udongo . Wamevalia buti za rangi nyeupe na nyeusi ,koti la maabara ya rangi nyeupe.

Mkono wa mtu, ambao una kuchanja refu, umewekelewa juu ya taulo za hedhi, kutoka kampuni ya Confidence . Karatasi ya taulo hizi, ni za rangi ya buluu.

Maji ambaye yanaonekana kama mafuriko ya rangi ya kahawia yamezingira eneo la hospitali ya kaunti ya Ahero. Hospitali hio imepkwa rangi nyeupe na ina maandishi ya rangi ya bluu.

Chupa mbili mbili ya vioo ambazo zina vifuniko bvya plastiki ya rangi ya buluu, vimesimamishwa kando ya sanduku ambalo lina chanjo la surua, mabusha na rubella.

Wazima moto wamevalia jakiti za rangi ya manjano, suruali za rangi nyeusi, kofia za rangi nyekundu, na wamebeba mitungi za rangi tofauti, ili kuwawezesha wazime moto ambayo miale yake inaonekana.

Chupa tatu ambazo zina virutubisho vya calcium kutoka kampuni tatu tofauti zimesimamishwa , chupa ya katikati ni ya rangi nyeupe na ina maandishi ya rangi ya bluu.

Mwanamke amesukwa nywele za rangi nyeusi amevalia barakoa ya rangi ya bluu na ngui za upasuaji za rangi ya bluu iliyokolea ameshika sindano mkononi akivuta dawa kutoka kwa chupa ndogo.

Magari ya aina tofauti na yana rangi tofauti kama vile kijani, nyeupe, nyekundu, kijivu, na buluu yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya maji ambayo ni mafuriko.

Watu wamekusanyika kando ya eneo lililo karibu na mto ambalo linaporomoka. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti na aina tofauti. Kuna wanawake ambao wanaweza kuonekana. Wamevalia mavazi ya rangi nyeusi na jaketi ya rangi ya bluu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mjamzito amejifunika kitambaa na amevalia fulana ya rangi ya pinki ameguzwa kwa tumbo na mkunga ambaye ameinama, mwanamke huyo amelalia mkeka ambao umetandazwa sakafuni.

Sanduku lina dawa ya aina ya Azithromycin lina vidonge sita na limeandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu na nyekundu kando ya sanduku hiyo kuna paketi ambayo ina vidonge tatu.

Manesi wawili wameshikilia watoto, wawili ambao wanaonekana kuwa mapaja. Kando ya watoto hawa, kuna mwanamke ambaye anawatazama , ambaye anaweza kuwa mama yao.

Mwanamke ambaye amevalia nguo za upasuaji za rangi ya kijani kibichi, miwani na glavu za rangi nyeupe ameshikilia vitambaa vya rangi nyeupe ambavyo vimetandikwa kwa kitanda.

Sanduku ndogo ambalo lina dawa ya aztromyne tablet imesimamishwa, kando yake kuna pakiti ya dawa yenye vidonge vitatu vya rangi nyeupe. Sanduku hilo limeandikwa na maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu.

Mtoto wa mchanga wa jinsia ya kiume amesimama na anaangalia sehemu, ambayo ipo mbele yake. Amevalia fulana ya rangi ya bluu na suruali ya rangi ya kahawia yenye mistari ya rangi nyeusi. Kando yake, kuna jengo la ghorofa ambalo limeporomoka.

Wanawake wawili ambao wamevalia barakoa za rangi ya bluu, na rangi nyeusi, wamesimama mbele ya mtungi ambao una maji wa kunawia mikono.

Chupa ya kioo ndogo ina chanjo ya surua, mabusha na Rubella . Kando ya chanjo hio kuna sindano ambayo haijatumika , ambayo imeekelewa chini.

Madaktari wawili wa maeneo ambao wamevalia barakoa za rangi ya bluu. Wanamshughulikia mwanamke ambaye amelazwa chini na amepanua kinywa chake. Amevalia bibu ya rangi ya pinki.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kama muguzi, amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe lenye mikono mifupi, barakoa ya rangi ya bluu, miwani na anaonekana akishugulikia mwanamke ambaye amepanua kinywa chake.

Chupa ya rangi nyeupe na kifuniko cha rangi nyeupe ndogo, imesimamishwa . Chupa hiyo ina dawa ya Eye-proven na tarehe ambayo imeandikwa kwa rangi nyeusi.

Madaktari wawili amabo wamevalia barakoa za rangi ya bluu wanaonekana wakishugulikia mgonjwa ambaye amelala chini. Daktari mmoja amevalia miwani na amenyoa chini ama ana kipara.

Watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji ya rangi ya kahawia, ambaye yanaonekana kama mafuriko. Mafuriko hayo yamezunguka eneo ambalo linaonekana kuwa la makazi. Nyumba hizo zimejengwa na mabati.

Watu wawili wameketi Kwa viti vya rangi nyeusi , mmoja wao anaonekana akiwa amevalia koti la maabara la rangi nyeupe na anamwangalia mwenzake hali yake ya macho kutumia mashine.

Daktari wa meno, ambaye amevalia glovu za rangi nyeupe, koti la mahabara la mikono mifupi ya rangi nyeupe, barakoa ya rangi ya buluu. Anaonekana akiwa anashughulikia mtu ambaye amevalia shati shati la rangi ya pinki.

Madaktari watatu ambao wamevalia gauni za upasuaji za kujikinga za rangi ya bluu, barakoa za rangi ya bluu, kofia za rangi ya bluu na kijani, glovu za rangi nyeupe. Wanashughulikia mtu ambaye ameumia kwa mguu.

Kitambaa cha rangi ya bluu, pinki na nyeupe kimetandazwa kwa sakafu ya rangi nyekundu. Kuna chupa ya plastiki yenye kifuniko cha rangi nyeupe ambayo imezimamishwa.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia sketi ya rangi nyeusi na shati la rangi ya pinki anaonekana akichota maji kwa mtungi ya rangi ya manjano ambayo imewekwa ndani ya karai mbili za rangi ya buluu.

Mwanume mmoja ameketi na amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe, shati ya rangi ya bluu, glove za rangi ya bluu. Mbele yake kuna vitu vya rangi tofauti ambavyo vimeekelewa juu ya meza.

Mwanamke mmoja ambaye amesuka nywele aina ya dreadlocks ameshikilia chuma mbili za rangi nyeusi Kwa mikono zake amevalia shati ya rangi ya kijivu na suruali ya rangi nyeusi.

Watu watano ambao wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, viatu vya rangi nyeusi na glovu za rangi nyekundu wanaonekana wakisimama kando ya maiti.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia kanzu ya rangi nyeupe anaonekana akiongoza na mwanaume mwingine ambaye amepanda juu ya pikipiki, kando yao kuna chupa za plastiki ambazo zina miti ambayo imekaushwa na inaonekana kuwa dawa za miti shamba.

Kundi la watu limepanga foleni kwa eneo wazi. Wamebeba chandarua mpya ambazo zimewekwa kwa karatasi. Kando yao kuna vyakula vya misaada ambavyo vinaangaliwa.

Daktari wa jinsia ya kiume ameinama na anaonekana akimpatilia mtoto mchanga chanjo kupitia kwa mdomo. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi wake .

Chupa mbili za vioo ambazo zina chanjo ya homa ya manjano zinaonekana. Ka do yake kuna barakoa ya rangi ya bluu na sindano ambayo haijatumika.

Wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa madaktari wamevalia surupwenye za rangi nyeupe. Kando yao kuna nesi ambaye amevalia barakoa ya rangi ya buluu na kunaonekana kuwa mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha rangi nyeupe ina virutubisho vya vitaminD3 . Vutamini hizo ni kutoka kampuni ya Dinastick Nutrition.

Mkono ambao umevalishwa glove ya rangi ya bluu unaonekana ukiwa umebeba chanjo ya MMR na sindano ambayo ina chanjo hio na labda bado haijatumika.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe na amejifunga kitambaa kichwani anaonekana kuwa muuguzi maana ana hudumia mwanamke ambaye amebeba mtoto.

Chupa nne tofauti za rangi nyeupe zinaonekana zikiwa zimeekelewa juu ya kitu ambacho kinaweza kuwa meza, kando yake vifuniko kuna vifuniko aina tofauti ambavyo vimebeba vidonge vya dawa vya rangi nyeupe na vya rangi nyekundu.

Masanduku ya dawa ya Artemether and Lumefantrine Tablets yanaonekana yakiwa yamekelewa kando ya pakiti mbili za dawa hiyo. Pakiti hizo zina vidonge sita kila mmoja.

Mwanaume mmoja anaonekana kutembea Kwa maji iliyo machafu ya rangi ya kahawia , ambayo yanaezakuwa mafuriko amevalia suruali ya rangi nyeusi ,koti la rangi ya bluu iliyokolea na Kofia na amebeba begi Kwa mgongo.

Ardhi iliyokauka inaonekana. Ina mawe mengi na mti ambao hauna matawi. Udongo wa eneo hili, unaonekana ukiwa wa rangi nyekundu.

Mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa muuguzi amevalia glovu za rangi nyeupe, ameshikilia sindano ambayo anadunga mtoto mchanga ambaye amebebwa na mamake.

Mkebe wa rangi nyeupe wenye kifuniko cha rangi nyeusi una dawa ya miti shamba ambaye inaitwa mwarubaini. Dawa hii imetengenezwa na kampuni ya Equatorial Naturals.

Chupa za plastiki za ukubwa tofauti. Zinaonekana zikiwa zimewekwa vitu ambazo zinaweza kuwa madawa ya kienyeji. Kando yake kuna vitu ambavyo vimening'inishwa kutoka kwa paa.

Chupa tatu za rangi ya kahawia zina vifuniko za rangi ya kijani kibichi zimesimamishwa, zinaonekana kuwa zina dawa ya kienyeji ya kutibu nguvu za kiume .

Mwanamke mmoja anaonekana amekunja sura na ana nywele fubi. Amembeba mtoto ambaye anaonekana akulia. Mtoto huyo anadungwa sindano na muuguzi ambaye amevalia glovu ya rangi nyeupe.

Watu wawili wanaonekana wakitembea kwa eneo ambalo limekauka. Kuna mnyama ambaye anaonekana kama ng'ombe ambaye amelala chini na amekufa. Kando yao kuna mti ambao una vumbi.

Kundi la nzige wanaonekana wakiruka angani wengi wao wanaonekana wakiwa wametoa katika mmea wa kijani kibichi kuna mtu ambaye anaonekana kama mzee anawafukuza kutumia mti.

Wanafunzi wananawa mikono katika eneo wazi, moja wao amevalia shati la rangi ya manjano barakoa ya rangi ya bulu na suruali ya rangi ya bulu iliyokolea.

Vidonge vya tembe vitano vimeekelewa Kando ya glasi ya maji, vidonge hivi NI vya rangi nyeusi, nyeupe , nyekundu , dhahabu na manjano.

"Miali ya moto mkubwa inaonekana imeathiri eneo la makazi. Kuna nyumba ambayo imetengenezwa kwa kutumia mabati, mbao na chuma, ambayo paa lake linawaka moto."

Mwanamke anayeonekana kama muuguzi amevalia barakoa ya rangi ya blu na anaonekana akijaza fomu . Kando yake kuna mtoto mchanga ambaye ameketi . Wote wawili wameketi kwa kiti ambacho kimetandikwa kitambaa cha rangi ya blu.

Mwanaume ambaye amevalia suti ya rangi ya buluu iliyokolea na shati ya rangi ya buluu, anainyesha watu jinsia ya kutumia harpic, kuosha choo. Kando yake, kuna watu ambao wanatazama kile ambacho anafanya.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kama nesi kutokana naavazi ambayo amevaa ,anaonekana akizungumza na kundi la wamama ambao wanaweza kuwa wajamii ya kimaasai kutokana na vile ambavyo wamevalia.

Watu, wanaonekana wakitembea ndani ya maji machafu ya rangi ya kahawia, ambayo yanaweza kuwa, mafuriko. Kando yao, kuna lori ambalo limeanguka lenye magurudumu ya rangi nyeusi.

Mwanamme mmoja amevaa surubwenye ya rangi ya bluu iliyokolea ,glovu za rangi nyekundu na anaonekana akinyunyuzia mimea ya mahindi Sawa kutoka kwa mtungi ambao amebeba mkongoni.

Masanduku manne ya vidonge vya dawa kutoka kampuni ya Stamaril ambayo yameandikwa na maandishi ya rangi nyeusi , bluu na nyekundu na yamwekelewa pamoja, yanaonekana.

Watu wamesimama mbele ya jengobla ghorofa ambalo kimeporomoka, wengi wao wameinua simu zao juu labda kuchukua picha ama video kuonye tukio hilo lililotendeka.

Mwanaume mzee ambaye amevalia kofia ya rangi ya bluu barakoa ya ragi ya bluu anadungwa shindano na anakunja uso, shindano hiyo imeshikiliwa na mkono ambao umeekwa pete.

Watu kadhaa ambao wamevalia mavazi ya rangi tofauti, wanaonekana wakiwa ndani ya hema, kuna bango ambalo tunaweza kuliona lina sema Kenya HIV AIDS, business council .

Mwanamke ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe na amejifunga kitambaa kichwani anadunga mtoto mdogo sindano. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi wake.

Mwanamke mmoja ambaye ana nywele za rangi nyeusi na amevalia gauni ya hospitali ya rangi ya buluu, amembeba mtoto mchanga ambaye amezaliwa na amefungwa kitambaa cha rangi nyeupe.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko cha rangi nyeupe ina kiyoyevu cha rangi ya hudhurungi. Kandoo ya chupa hiyo kuna karai ya plastiki ya rangi nyekundu .

Nyumba ya manyatta, ambayo imetengenezwa na magunia na nyasi ambazo zimekauka, inaonekana. Kando ya nyumba hiyo, kuna kibuyu cha rangi ya manjano na kitambaa cha rangi ya machungwa, ambacho kimeanikwa kwa mti.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amelala kwa kitanda hospitalini. Kitanda hicho, ni cha chuma na kimetandikwa kitambaa cha rangi ya buluu na amejifunika kitambaa cha rangi nyeupe.

Sanduku ndogo la rangi ya nyeupe na kijani blu linaonekana likiwa limewekelewa juu ya meza . Kando yake kuna chupa ambaye ina kifuniko cha rangi ya blu na shindano ambayo inaonekana kuwa mpya.

Sanduku ndogo limefunguliliwa lina maaandishi ya rangi ya alkijani kibichi na buluu, kando yake kuna chupa ndogo ya kioo ambayo imebeba chanjo.

Nurse wawili wa jinsia ya kike wanaonekana wakiwa wameinama kwa ajili ya kushughulikia mtoto mchanga ambaye amebebwa na mama yake. Mtoto na mamake wameketi kwa kiti cha plastiki cha rangi nyeupe.

Chupa nne za rangi tofauti kutoka kampuni nne tofauti zinaonekana, zipo na virutubisho vya aina tofauti kama vile vitamin D3, vitamin K2

Chupa za virutubisho vya vitamin d 3 kutoka kampuni aina tofauti zinaonekana zikiwa zimewekelewa juu ya meza ,kando ya chupa hizi kuna vidonge vya tembe ambavyo vimerushwa juu ya meza.

Mwanamke mmoja ameketi na amevalia miwani, barakoa ya rangi ya bluu, shati la rangi ya pinki. Anadungwa sindano kwa mkono wake wa kushoto na mtaalam wa kiafya ambaye ameinama.

Watu kadhaa wamekusanyika barabarani ambapo ajali imetokea. Gari moja linaonekana la kusafirisha pertoli lipo barabarani, lingine kando yake lina moto.

Madktari wawili wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelala chini amevalia bibu , madktari hao wamevalia barakoa za rangi ya bluu glavu za rangi nyeupe.

Mtu ameketi chini kwa kiti cha rangi nyeusi. Amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi na barakoa ya rangi ya buluu na anadungwa sindano kwa mkono wake wa kulia na nesi ambaye ameinama.

Muuguzi ambaye ameketi chini amevalia koti la maabara la rangi nyeupe saa na ameshika chuma kwa mkono wake, ameshikilia kichwa cha mwanamke ambaye anaonekana amehuzunika.

Mtu mmoja amevalia zurubwenye ya rangi nyeupe, glovu za rangi ya manjano anaonekana akinyunyizia mimea dawa ya kuua wadudu. Mgongoni mwake, kuna mkebe wa rangi ya kijani na bluu.

Watu watano, miongoni mwao, mwanaume mmoja na wanawake wanne. Wanaoneka wakichoma takataka aina ya karatasi. Mwanaume huyo, amevalia nguo za rangi ya buluu iliyokolea.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati la rangi nyeupe amembeba mtoto na wameketi kitandani, eneo hili linaonekana kuwa hospitalini.

Sanduku ni ndogo la rangi nyeupe na kijani buluu limewekelewa kando ya chupa tatu ndogo ambazo ni za chanjo ya surua ,mabusha na rubela ,chupa moja ndogo imebebwa na mkono wa mtu.

Jengo ndogo lenye vyumba vidogo viwili vyenye milango ya rangi ya blu na lenye baa la mabati na limejengwa kutumia mawe linaonekana . Mbele ya jengo hilo kuna mtungi wa rangi ya nyeusi.

Mwanaume mmoja Mzee ambaye anatembea kutumia chuma, anaonekana akiwa amesimama ya vyumba vidogo vinavyoonekana kama choo. Kando ya vyumba hivyo kuna kitu ambacho kimetengenezwa kutumia mabati na mbao.

Muuguzi wa jinsia ya kike, amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe, mask ya rangi ya buluu na anashughulikia mwanamke mmoja, ambaye amelala na amepanua kinywa chake.

Vyumba kadhaa vinavyoonekana kama makazi ya watu, vimezungukwa na maji machafu yanayoonekana kama mafuriko. Kuna watu kadhaa, mmoja wao akiwa juu ya mabati ya chumba kimoja, mwingine akiwa anatembea ndani ya maji hayo.

Chupa ya plastiki ya kifuniko cha rangi ya manjano kutoka kampuni ya Nature Made ina virutubisho vya vitamin C maandishi ambayo yameandikwa kwa chupa hiyo ni ya rangi nyekundu.

Wanawake wawili wanonekana wakitembea katika eneo wazi lenye makaazi ya watu. Kando yao kuna nyumba zilizojengwa kutumia mawe na mabati. Kuna mwanaume nyuma yao ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe.

Watu wawili wanaonekana wakisafisha ndani ya chumba ama ofisi, wamevalia surubwenye za rangi nyeupe ,maski za rangi nyeupe ,glovu za rangi ya bluu.

Mwanaume mmoja amesimama na amevalia kama mtaalam wa kiafya .anaonekana anamfanyinya mgonjwa mazoezi ambaye amelala kwa kitanda amevalia shati ya rangi ya pinki na amejigunga kitambas cha rangi nyekundu na nyeusi.

Mtungi wa lita tano wa aina ya plastika wenye kifuniko cha rangi nyekundu. Unaonekana ukiwa na dawa ya miti shamba ya epilepsy.

Sanduku ndogo la rangi nyeupe ambalo lina vidonge vya dawa vinne vimesimamishwa kando ya pakiti ya vidonge vya dawa sanduku hilo limeandikwa maandishi amabyo yanasomeka Chorolocaferol capsules .

Mwanamke mmoja anaonekana akizungumza na mtu ambaye haonekani. Ameketi kwa kiti ambacho kimetandikwa vitambaa vya rangi nyeupe, na amembeba mtoto mkononi.

Sanduku ndogo ambalo limebeba chanjo ya homa ya manjano limesimamishwa. Kuna chupa tano ambazo zimetolewa kwa sanduku hilo.

Mwanaume ambaye amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe, suruali ya jinzi , barakoa ya rangi ya bluu, ameshikilia mtungi mdogo ambao unaonekana wa kunyunyuzia rangi kwa mitungi ya gesi ambayo ipo mbele yake.

Daktari wa meno anamshugulikia mwanamke ambaye amepanua kinywa chake. Daktari amevalia barakoa na kofia ya rangi ya bluu. Nguo za upasuaji za rangi nyeusi na glove za rangi nyeupe.

Chupa za vioo ambazo zimebeba chanjo ya surua, mabusha la Rubella zinaonekana, kando yake kuna shindano mbili ambazo hazijatumika.

Mto mdogo wenye maji ya rangi ya kahawia upo katika eneo la makazi. kando ya mto huo kuna nyumba ambaye imepotomoka na zingine ndogo ambazo zimejengwa na mabati.

Mtu ambaye amevalia maski ya rangi nyeusi, glovu za rangi nyeusi na surupwenye ya rangi manjano anaonekana akipea dawa ngombe kutumia kwa mapua , ngombe huyo ni wa rangi ya kahawia.

Mtu mmoja, amelazwa hospitalini na anaonekana kuwa, ameumia kwa kichwa na mkono. Amevalia fulana ya rangi ya kijivu. Ukuta wa hospitali hii, umepakwa rangi ya buluu na cream .

Chupa ya kioo ya rangi ya kahawia yenye kifuniko cha rangi nyeusi ambayo ina virutubisho vya vitamini d tatu inaonekana. Virutubisho hivyo vimetengenezwa na kampuni ya Lympia Pharmaceuticals.

Sanduku la rangi ya pinki na nyeupe lenye maandishi ya rangi ya buluu na nyeupe na nyekundu linaonekana, sanduku hili lina vidonge vya tembe sitini.

Mwanamke amevalia shati ya rangi ya bluu, sweta ya rangi ya kijivu, barakoa ya rangi ya bluu na miwani. Anadungwa sindano. Amegeuza shingo na anaangalia upande mwingine.

Mtooto mmoja ambaye amenyolewa nywele na amevalia shati la rangi nyekundu ameonekana akiwa ameketi, mbele yake kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia koti la maabara lenye rangi nyeupe na nguo ya rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi amevalia suruali ya rangi nyeusi , shati la rangi kijivu, anamskiza mtu ambaye anaonekana kama muguzi ambaye amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe.

Chupa, za vioo, za, ukubwa, tofauti zinaonekana zikiwa na, vioevu, ambavyo, vinaonekana kama dawa ya miti shamba, chupa hizo, zimeekelewa, juu ya kitu ambacho kinaeza kua kama, meza.

"Mtu mmoja ambaye amevalia buti za rangi nyeusi, suruali ya rangi nyeusi, gloves za rangi nyeusi na shati la rangi nyekundu, anaonekana akiwa amebeba mtungi ambao una maji. Nje ya jengo, kwenye ukuta wa jengo hilo, kuna michoro ya aina tofauti."

Daktari wa macho anaonekana akitazama mgonjwa ambaye ana nywele fupi, daktari huyu amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe, glovu za rangi nyeupe na miwani.

Wanawake wawili, ambao wamevalia shati za rangi nyeusi, wanaonekana wakichota maji kwa eneo wazi. Mmoja wao ameekelea mikono yake kwa mitungi miwili ya rangi ya manjano.

Mwanamke mmoja, ambaye nywele zake zimesukwa, amevalia barakoa ya rangi ya buluu, koti la mahabara la rangi nyeupe na glovu za rangi nyeupe. Anamshughulikia mwanamke ambaye amelala kwa kitanda hospitalini.

Wauguzi watatu wapo ndani ya wadi ya wanawake wajawazito. Kuna kitanda ambacho kimetandikwa na vitambaa vya rangi nyeupe. Kando yake kuna mwanamke ambaye anaonekana amezaa.

Chupa ndogo tano zinaonekana zikiwa mbele ya chupa kubwa za rangi nyeupe tatu. Chupa ambayo ina chanjo ya homa ya manjano inaonekana wazi na kando yake kuna sindano mpya ambayo haijatumika.

Mwalimu wa jinsia ya kike ambaye amavalia shati la rangi nyeupe, barakoa ya rangi ya bluu na suruali aina ya jinzi ameshika kiuno. Kando yake, kuna mwanafunzi ambaye amevalia barakoa na anaoekana akiwa ameshika kitu cha rangi ya pinki mikononi.

Muuguzi, ambaye amevalia koti la mahabara la rangi nyeupe, barakoa na miwani, anaonekana akitoa dawa kwa chupa ndogo, kutumia sindano.

Watu sita ambao wamevalia nguo za kujikinga za rangi nyeupe, na buti za rangi ya manjano na nyeupe, maski. Wamebeba mitungi mgongoni, na wanaonekana ni kama wananyunyizia mimea dawa.

Watu wawili mwanamke na mwanaume ambao wamevalia surupwenye ya rangi ya bluu iliyokolea buti za rangi nyeusi na glavu za rangi nyeusi pamoja na barakoa ya rangi ya bluu wanaonekana wakifagia eneo.

Mwanamke mmoja ameinama na ameivalia koti la maabara la rangi nyeupe lenye mikono mifupi anadunga mtoto sindano kwa mkono na mtoto huyu amebebwa na mamake.

Masanduku matatu ambaye yameandikwa Kwa maandishi ya rangi nyeusi na kijani kibichi yanaonekana . Masanduku haya Yana chanjo la surua ,mapusha na rubella .

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati la rangi ya machungwa yenye mistari ya rangi ya blue , manjano na nyeusi ameketi huku akiwa amembeba mtoto mchanga ambaye amepewa chanjo na nesi ambaye amesimama.

Mwanamume amevalia kofia ya rangi ya kaki yenye mstari wa rangi nyeusi, surupwenye ya rangi nyeupe na ananyunyizia mimea dawa kutumia mrija wa rangi nyekundu.

Sanduku za ukubwa aina tofauti zinaonekana zikiwa zimepangwa Kwa rafu kuna zingine zipo juu ya kitu ambacho kinaezakuwa meza. Chupa moja ndogo imeekelewa juu ya sanduku .

Chupa ya rangi nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyekundu inaonekana, chupa hiyo ina vidonge sitini vya tembe, tembe hizo zinapunguza uchovu.

Mwanamme mmoja ambaye amevalia surupwenye ya rangi ya bulu iliyokolea, glovu za rangi nyekundu, anaonekana akiwa amebeba mtungi ambao una dawa za kunyunyuzia mimea, kando ya mwanamme huyo kuna mtungi wa rangi nyeusi.

Mtoto mchanga ambaye amevalia nguo aina ya kitenge anadungwa shindano kwa mkono wake wa kushoto ,kando yake kuna daktari mzee ambaye ana miwani amevalia koti la maabara la rangi nyeupe.

Mkono ambao umevalishwa glovu ya rangi ya kijani kibichi unaonekana ukiwa umebeba chupa ndogo ya dawa ambayo ni chanjo ya Surua, mapusha na Rubella. Na kando yake kuna sindano ambayo haijatumika.

Madktari wa upasuaji watano ambao wamevalia gauni za kujikinga za rangi ya buluu, glovu za rangi nyeupe, barakoa, na kofia za rangi ya buluu wapo kwa nyumba ya upasuaji.

Chupa ya kioo, yenye kifuniko, cha rangi ya pinki, ambayo ni chanjo, inaonekana, ina maandishi, ya rangi nyeusi, na inaonekana kama dawa, ya polio.

Wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa madaktari wa meno wameketi chini. Wamevalia barakoa za rangi ya kijani bluu, miwani na glovu za rangi nyeupe.

Wauguzi wawili ambao wamevalia glovu za rangi nyeupe barakoa ya rangi ya buluu ,kofia za rangi ya buluu wanaonekana wakimshughulikia mtoto mmoja ambaye ni mchanga.

Masanduku matatu yamesimamishwa kando ya pakiti mbili ambazo zina vidonge. Pakiti hizi ni za rangi ya manjano na dawa yenyewe inaitwa Azithromycin Tablets

Mwanamke mmoja ambaye ana nywele fupi na amevalia barakoa ya rangi ya bluu na shati lake ni aina ya khaki anaonekana akidungwa sindano na muuguzi ambaye amevalia glavu za rangi ya bluu.

Chupa ya dawa ya kioo inaonekana ikiwa inewekelewa juu ya kitu ambacho Kinaweza kuwa meza. Dawa hii inaweza kutumika mara tano na Ina kifuniko cha rangi ya manjano.

Mwanamme ambaye anaweza kuwa muuguzi ameiana amevalia barakoa ya rangi ya buluu na anampatia mtoto mchanga chanjo kupitia kwa mdomo. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi wake.

Madaktari watatu wanaonekana wakifanya upasuaji kwa mguu wa mtu. Mtu huyo amelala kwa kitanda kilichotandikwa kitambaa cha rangi ya kijani. Madaktari hawa wamevalia barakoa ya rangi ya bluu.

Madaktari wawili wanaonekana wakiwa wameketi chini na wamevalia barakoa za rangi ya kijani buluu, wanahudumia mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa ana shida ya meno mwanamke huyo amepanua mdomo.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko cha rangi nyeupe inaonekana. Chupa hii, ina kiyowevu cha rangi ya kahawia na imewekelewa juu ya kitu. Kando yake, kuna matawi labda ya mmea ya rangi ya kijani kibichi.

Muuguzi ambaye amevalia mavazi ya kujikinga, maalum ya rangi ya manjano na glove za rangi nyeupe, anaonekana akiwa ameshika mikono ya mtoto mchanga, ambaye ina madoa, labda ni ugonjwa Fulani.

Mwanamke ambaye amesukwa nyele zake amevalia miwani na nguo za upasuaji anaonekana akimshikilia mtoto amelazwa kwa wodi ya watoto.

Mkono wa mtu umeshikilia kadi ya hospitali ambayo imeandikwa na maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu. Kando yake kuna chupa ya rangi nyeupe ambayo imeshikwa na mkono mwingine.

Mkono ambao umevalishwa glovu ya kijani bluu, umeshikilia chupa ya chanjo ya MMR na sindano imedungwa kwa chupa hiyo.

Wataalum wa kiafya wanne wamesimama mbele ya meza yenye kitambaa cha rangi ya kijani kibichi, wamevalia makoti ya maabara ya rangi nyeupe, glovu za rangi nyeupe na maski za rangi ya buluu.

Mwanamke ameketi kwa kiti ambacho kimetengenezwa na vyuma ni mjamzito na anaonekana akiwa kwa uchungu, kando yake kuna mkunga ambaye amejifunga kitambaa na amevalia glovu ya rangi nyeupe.

Chupa ya rangi nyeusi inaonekana ikiwa imeangushwa kwa meza, kuna vidonge vya tembe ambavyo vimewekwa kando yake vya rangi nyekundu.

Watu tofauti wanaonekana wakiwa katika eneo la kuchotea maji. Eneo hilo linaonekana kuwa kavu, kutokana na vile udongo unaonekana. Kuna mitungi aina tofauti ya rangi ya manjano na nyeupe.

Wauguzi watatu ambao wamevalia makoti ya mahabara ya rangi nyeupe wanaonekana kuwa wakimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi kando ya mgonjwa huyo kuna kitu ambacho kimetengenezwa na chuma.

Chupa ya rangi nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyeupe, yenye maandishi blueband capsule inaonekana ikiwa kando ya vidonge vya tembe vya rangi nyekundu ambavyo vimeekelewa juu ya meza.

Mtu mmoja ambaye amevalia mavazi ya kujikinga ya rangi kijivu na manjano, glovu za rangi ya kijani kibichi na maski ya rangi ya kijivu, anaonekana akinyunyizia mimea dawa.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kama mwana sayansi amevalia miwani koti la maabara la rangi nyeupe mkufu wenye shanga shingoni na ameshikilia chuma kwa mkono wake.